Mtu anatumia kompyuta ndogo kwa ajili ya elimu mtandaoni. Skrini ya kompyuta ina maneno kama online education, online materials yakiwa yamewekwa kwenye vibango vya rangi tofauti. Mikono ya mtu inaonekana ikitumia kibodi na panya. Kando ya kompyuta kuna kikombe cha kahawa au chai na daktari. Hii inaashiria mbinu za kisasa za kujifunza na kupata elimu kupitia teknolojia jambo ambalo linaweza kuwa muhimu sana katika maeneo nchini.

Wasichana wawili wadogo wamelala kitandani na kompyuta ndogo nyeupe iko mbele yao. Msichana mmoja amelala upande wake akiwa ameinamisha kichwa kwenye mto na macho yake amefunga. Msichana mwingine akiwa amevalia shati la manjano anaonekana akishika sehemu ya juu ya kompyuta ndogo hali hii inaonyesha watoto wakitumia teknolojia kwa ajili ya burudani au kujifunza, labda wametazama video au kucheza mchezo.

Kompyuta ndogo, imefunguliwa na kuonyesha neno e-learning kwenye skrini yake. Mikono ya mtu inaonekana ikitumia kibodi cha kompyuta hio. Pembeni mwa kompyuta, kuna kikombe cheusi, miwani ya macho, simu ya mkononi, kalamu, na kitabu cha daftari. Pia kuna mmea mdogo wa mapambo uliowekwa kwenye chungu. Hii inaashiria mazingira ya kujifunza au kufanya kazi mtandaoni.

Mtoto mdogo ambaye amevalia hedfonsi nyeupe akiangalia kwa umakini skrini ya kompyuta ndogo. Anaonekana akiwa ameketi kwenye dawati na daftari liko wazi mbele yake, huku akishika kalamu. Mandhari ya nyuma yanaonyesha rafu za vitabu na mimea ikionyesh amazingira ya kujifunzia au nyumbani. Hali hii inaashiria elimu ya mtandaoni.

Mtu anayeonekana kutoka nyuma amevaa headphonsi na anatumia kompyuta ndogo kwa ajili ya elimu mtandaoni, kwenye skrini ya kompyuta kuna mwalimu mwanaume anayefundisha somo la hisabati au physikia huku akionyesha vitu kwenye ubao mweusi uliojaa formula na grafu, upande wa kushoto wa kompyuta kuna kikombe kikubwa cha pinki hali hii inaonyesha jinsi ya elimu mtandaoni inavyoendelea katikati ya wanafunzi.

Malimu manaume amekaana wanafunzi watatu, wawili wakiwa mevalia sare za shule na mmoja na onekana kuwa mkubwa kidogo. wote wamejikita kwenye kompyuta ndogo iliombele yao. Kuku malimu akiwa anelekeza kitu kwenye kioo cha kompyuta. Manafunzi mmoja mdogo anaonekana akishika kalamu na kuwelekeza kwenye kompyuta, akionisha ushirikiano katika kujifunza. Nyuma yao, kuna mtu mungina na onekana akiwa amesimama karibu na dawati lingine.

Mtu anatazama skrini ya kompyuta ndogo, ambayo inaonyesha mwanaume akichora grafu na fomyula kwenye ubao mweupe, ikionyesha mazingira ya kujifunza mtandaoni au kazi. Kando ya kompyuta ndogo, kuna kikombe cha kahawa na lensi ya kamera. Hali hiii inaonyesha mtu akijifunza kufanya kazi kwa umakini.

Mwanamke anaonekana akifanya somo au mkutano wa mtandaoni akiwa amevalia vazi la kihindi na vichwa vya sauti. Anaonekana akitabasamu na kupunga mkono, labda akiwasalimu watu kupitia kamera ya simu yake iliyowekwa kwenye tripod . Mbele yake kuna vitabu wazi na mimea midogo ya ndani ikionyesha mazingira ya kujifunza au kufanya kazi kwa mbali. Hali hii inaashiria matumizi ya teknolojia ya kisasa kwa mawasiliano na elimu.

Mfumo wa kujifunza mtandaoni ambapo mikono ya mtu inaonekana ikitumia kibodi ya kompyuta ndogo. Kwenye skrini ya kompyuta, kuna picha ya mwanamke akifundisha. Kwenye meza kuna vitu vingine kama kikombe, kitabu, daftari, na mimea midogo kwenye sufuria. Hii inaonyesha mazingira ya ofisi ya nyumbani au ya kujifunzia

Mkutano unaohusiana na teknolojia unaendelea huku mkurugenzi mtendaji wa Google akiwa ameketi mezani na kompyuta mpakato amezingirwa na watu kadhaa. Kuna mwanaume mwenye rasta upande wa kushoto naye mwanamke aliyevalia nguo za kiafrika akiskiza kwa makini. Juu ya meza kuna kompyuta mpakato inayoonyesha neno auto-medics kwenye skrini yake. Nyuma kuna maboksi yenye nembo ya Google Digital Skills for Africa ikionyesha muktadha wa programu ya mafunzo ya kidigitali.

Msichana mdogo anatumia kompyuta kibao kwa ajili ya kujifunza. Maneno e-learning yanaonekana juu ya skrini na taswira ya dunia yenye ikoni inayohusiana na elimu ya mtandaoni inang'aa. Msichana huyo anaonekana akiguza skrini na kalamu maalum, akionyesha mwingiliano wa kidijitali. Mandhari ya nyuma yamefifia kidogo, yasisitiza umuhimu wa kujifunza kidijitali.

Kundi la watoto wakiwa wamevalia vifaa vya uhalisia ya pepe kwa umaarufu vinajulikana kama VR na wametabasamu. Msichana aliye mbele anatabasamu na anaonekana kufurahia uzoefu wa kifaa hicho, watoto wengine wanonekana nyuma wakiwa wamevalia vifaa hivyo wakionyesha shuguli ya kujifunza au kucheza kwa kutumia teknolojia ya ksiasa. Mandhari yanaonekana kuwa chumba chenye ukuta wa samawati na mapambo ya mwanga.

Mwanafunzi amekaa kwenye kiti na amevaa hedfoni, anatazama skrini ya kompyuta inayomwonyesha mwalimu akifundisha somo. mwalimu anaonekana kwenye skrini akiwa amevaa shati la kijivu na anatumia kipaza sauti huku akielekeza na mikono yake. Bodi ya kijani iliyojaa michoro na mahesabu inaonekana nyuma yake. mwanafunzi ana daftari na kalamu mbele yake akionyesha kuwa anachukua maelezo.

Mtazamo kutoka juu wa mtu akifanya kazi kwenye kompyuta ndogo iliyowekwa juu ya meza ya mbao. Mikono ya mtu huyu inaonekana ikiandika kwenye kibodi cha kompyuta. Karibu na kompyuta kuna daftari lililo wazi na kalamu, simu ya mkononi na kikombe cha kahawa kinachoweza kutumika tena. Mtu huyo amevaa shati lenye miraba.

Kiolesura cha tovuti ya jukwaa ya kujifunza mtandaoni. Kompyuta mpakato kubwa katikati inaonyesha mwanafunzi anayeangalia balbu ya taa iliyowashwa kwenye skrini kuashiria elimu. Kofia ya kuhitimu imewekwa juu ya kompyuta hio. Kuna maandishi ya kueleza huduma na kitofi cha kwanza. Menyu ya usegeshaji juu ina chaguo mbalimbali. Picha inatangaza huduma za elimu ya kidigitali.

Kompyuta mpakato ikiwa na kikao cha video, labda mkutano mtandaoni au darasa la mtandaoni. Mbele ya kompyuta kuna daftari la kuandikia na kalamu ya samawati, kuashiri mtu anachukua dokezo. Pembeni kuna kikombe cha samawati na tofa jekundu juu ya vitabu ikionyesha mazingira ya kazi au masomo yenye utulivu.

Msichana mdogo mwenye nywele zilizokunjamana, amevalia vipokea sauti vya masikioni na kutazama kompyuta kibao kwa mshangao na furaha. Kidole chake cha shahada kimeelekezwa juu, akionyesha labda amepata wazo au amegundua kitu mpya. Nyuma yake, watu wazima wawili wanaonekana wamesimama, wakionyesha mazingira ya nyumbani ambapo wanajifunza na kufurahia.

Darasa nchini Zimbabwe, kutokana na bango la rehemajin education Zimbabwe ambapo mwalimu mwanamke, akiwa amevaa nguo zenye michoro anamwelekeza mwanafunzi wa kike anayetumia kompyuta mpakato. Wanafunzi wengine kadhaa wamevaa sare za buluu za shule na wako mbele ya kompyuta zao ndogo likionyesha mpara wa elimu na mazingira yanaonekana kuwa ya kujifunza na ushirikiano.

Mwanamke kijana mwenye tabasamu usoni akiwa amevalia shati la rangi ya pink na vipokea sauti masikioni, ameketi kwenye meza na anatumia kompyuta ndogo huku akiandika kwenye daftari lililopo mbele yake. Macho yake yanaangalia chini kwenye daftari lake, ikionyesha umakini katika kazi yake. Kuna daftari kadhaa yenye rangi tofauti yaliyopangwa vizuri chini ya lile analoandika. Mandhari ya nyuma yanaonekana kuwa kwenye sehemu ya jikoni au sebule.

Wafanyikazi wanne katika kampuni fulani waangalia maelezo fulani kwenye tarakilishi wakijaribu kudadisi kipi kilimo na kipi hakimo ili waweze kupata suluhu ya jambo fulani.

Dhana ya elimu ya mtandaoni ya kujifunza uhandisi na usanifu. Katikati kuna kompyuta mpakato inayoonyesha video ya mwalimu akifundisha. Kwenye skrini ya kompyuta upande wa kushoto wa mwalimu kuna michoro ya kiufundi labda mchoro wa ngeli na sehemu fulani ya mashine unaoashiria masomo ya uhandisi. Watu wawili wamesimama pande zote mbili za kompyuta, mwanamke na mwanaume wakishiriki katika kujifunza. Katika mandhari ya nyuma kuna alama za uhandisi na uanguzi kama vile gear , balbu ya mwanga na dira.

Dhana ya kujifunza kidijitali na maarifa, umbo kubwa la vitabu lina ashiria msingi wa elimu likiwa na kompyuta mpakato juu yake inaonyesha maudhui ya mtandaoni na ishara ya WiFi. Watu wadogo wanaji shughulisha na kujifunza wakitumia vitabu na vifaa vya kidijitali kama vile simu mahiri, hii inaonyesha jinsi elimu ya yadi na teknolojia zinavyo onekana katika mazingira yakujifunza.

Kundi la vijana kadhaa, wanaume wote, wakiwa wamekusanyika karibu na meza. Wanaonekana wamejikita katika shughuli zinazohusiana na kompyuta ndogo, kwani, kila mmoja ana kompyuta mbele yake. Baadhi yao wamevaa vipokea sauti masikioni na mmoja anaonekana akimweeleza mwenzake kitu kwenye skrini. Mazingira yanaashiria ofisi na kazi ya pamoja.

Mwanamke ameketi kwenye meza nyeupe akitumia kompyuta ndogo katika chumba kinachoonekana kuwa nafasi ya kuishi ,amevaa miwani na fulana nyeupe kwenye meza yake kuna vitabu wazi, kompyuta ndogo na kikombe nyuma yake kuna eneo la jikoni dogo lenye kabati nyeupe na rafu zenye vyombo na mapambo, juu yake kuna kitanda kilichoinuliwa kinachoonekana kama ghorofa ya pili ya chumba hiyo ,ukuta wa nyumba huo ng'ombe wa saruji na sakafu ni ya mbao ikitoa hisia.

Kompyuta ya mezani yenye skrini inayotangaza maneno "kujifunza kwa mtandaoni" kwa herufi kubwa jeusi kwenye mandhari ya nyuma nyeupe. Skrini inaonekana kama uwasilishaji au programu ya kufundisha mtandaoni ikiwa na vijipicha vya slide upande wa kushoto. Kompyuta hiyo imewekwa kwenye mandhari ya nyuma ya bluu ikionyesha mazingira rahisi na yenye umakini.

Watu wanne, wanawake wawili na wanaume wawili wanashirikiana. Wote wametabasamu na wanaonekana wamejikita kwenye kompyuta mpakato. Mwanamume mmoja anaelekeza kwenye skrini huku wengine wakifuatilia kwa makini. Hali ya jumla inaashiria kazi ya pamoja na mazingira chanya ya kujifunza au kufanya kazi.

Vielelezo vile na kompyuta kwenye meza. Kila moja ikiwa na ishara tofauti kwenye skrini. Kompyuta ya kushoto inaonyesha hitimisho la duara la dunia, ikionyesha zana za elimu mtandaoni au masomo kutoka mataifa mbalimbali. Kompyuta ya kulia haina kitabu, ikiwakilisha kujifunza au kusoma kupitia intaneti

Kompyuta ndogo i wazi na imeekwa kando ya rundo la vitabu vinne. Mandhari ya nyuma yamefifia, yakionyesha rafu za vitabu, ikionyesha kua ni mazingira ya maktaba au sehemu ya kusoma. Mwanga wa jua unaonekana kuangaza kutoka upande wa kulia, na kuongeza hisia ya utulivu na ujifunzaji.

Vijana watatu mwanaume mmoja na wanawake wawili wanashirikiana na kucheka pamoja. Mwanamke aliye mbele anashikilia kompyuta kibao na wote watatu wanaonekana wakitazama kwa furaha. Nyuma yao kuna rafu zilizo jaa vitabu zikionyesha kuwa wako kwenye maktaba au chumba cha kusomea. Mandhari inaonyesha ushirikiano na furaha kati ya vijana hao.

Kundi la watoto wanne wamekusanyika mbele ya kompyuta ya mezani, wakionekana kujifunza au kufanya kazi pamoja. Mtoto mmoja ameshika kipanya huku mwingine akionyesha kitu kwenye skrini kwa kidole chake. Wote wanaonekana wamejikita na kuonyesha udadisi wanapoangalia skrini. Mandhari ya nyuma inaonekana kuwa na kuta za mbao, ikionyesha huenda ni darasani au maabara ya kompyuta.

Mwanamke mwenye nywele za asili zenye mikunjo amekaa kwenye meza na anaangalia karatasi. Amevalia shati la samawati hafifu. Mbele yake kuna kompyuta mpakato na kuna mimea ya ndani inayoning'inia karibu. Nyuma yake kuna ubao mweupe wenye chati au madokezo na milango mikubwa ya vioo. Inaonekana yuko ofisini na anafanya kazi yake.

Maktaba au chumba cha kusomea kilicho na rafu kubwa za mbao zilizojaa vitabu, rafu hizo zimepangwa vizuri na kufikia dari. Wanafunzi wawili au watu wanaosomea wamekaa kwenye meza ndefu za mbao wakitumia kompyuta ndogo. Dari ina muundo wa kisasa w enyetaa za miraba na mapambo ya mimea, pia kuna saa kubwa ilioundwa kwa vitabu vya rangi mbali mbali ukutani. Hali hii inaashiria mazingira mazuri ya kujifunzia na kupata maarifa.

Darasa la kompyuta lenye wanafunzi walioketi mbele ya kompyuta zao na mwalimu akiwa amesimama mbele ya darasa. Wanafunzi wamevalia tishati nyekundu, kompyuta nyingi na viti zimepangwa katika kila safu, mwalimu mwanamke anaonekana akieleza kitu kwenye skrini kubwa iliyojuu ya ubao mweupe. Hali hii inaonyesha mazingira ya kujifunzia teknolojia au programu za kompyuta.

Chumba cha kulala chenye vitanda vya gorofa. Kuna vitanda viwili vya gorofa vilivyopewa rangi nyeupe. Kila kimoja kina godoro la rangi ya samawati na mto wa rangi ya samawati. Chumba kimepambwa kwa rangi nyeupe na kina dirisha lenye mapazia ya samawati na nyeupe. Sakafu ni ya tiles yenye rangi ya kahawia yenye mwonekano wa kuangaza.

Darasa la shuke ambapo watoto wengi wamelalia madawati labda wakipumzika wakati wa mchana. Mtu mzima ambaye anaonekana kuvalia nguo nyeusi na kofia, amesimama katikati ya darasa akitazama watoto. Ukuta wa darasa umepambwa na michoro na mabango ya elimu yakionyesha kuwa ni mazingira ya kujifunzia . Dari ya darasa inaonyesha kuwa imefunikwa kwa mabati au nyenzo nyingine inayofanana.

Chumba cha kulala chenye kitanda kimoja kilichofunikwa na shuka ya samawati nyepesi. Juu ya kitanda kuna chandarua cheupe kilichining'inia. Upande wa kushoto wa kitanda kuna kabati la mbao lenye draw tano na juu yake kuna chupa ya maji na dawa ya kunyunyizia. Sakafu ya chuma ina vigae vya mbao na kuta zina rangi ya krimu. Hii inaonyesha chumba cha kulala cha kawaida.

Darasa la shule ambapo wanafunzi kadhaa wamekaa kwenye madawati ya mbao na mwalimu anasimama nyuma yao akionekana kuwasaidia au kuwaelekeza. Kuta za darasa zina mabango ya elimu na michoro. Hali hii inaonyesha mazingira ya kawaida ya kujifunza katika shule.

Darasa la kompyuta lenye kompyuta kadhaa zilizopangwa kwenye meza ndefu za mbao. Kuna viti vya samawati vilivyotawanyika darasani na ubao mweupe upo ukutani. Madirisha yenye nondo yanaonekana upande wa kulia wa picha na sakafu ina vigae vya rangi ya kahawia na nyeupe. Hali hii inaashiria mazingira ya kujifunza teknolojia.

Chumba cha kulala chenye vitanda vingi vya ghorofa. Kuna vitanda viwili vya ghorofa vya mbao vilivyowekwa upande wa kushoto na vitanda vingine viwili vya ghorofa vya chuma vilivyopakwa rangi nyeusi upande wa kulia. Kila kitanda kina godoro lililofunikwa na shuka nyeupe. Chumba kina ukuta wa rangi wa manjano na kuna mlango wazi unaoelekea kwenye chumba kingine chenye ukuta wa rangi ya waridi upande wa katikati.

Kitanda cha gorofa iliotengenezwa kwa mbao, kikiwa na mogodoro mawili, moja juu na lingine jini. Godoro la jini ina shuka lenye michoro ya maua enye mto moja, kitanda cha juu hakina godoro au shuka ila kina sehemu ya ulinzi enye rangi ya sambarua nyuma ya kitanda hicho kuna dirisha lililofunikwa na pasia jepesi likiruhusu mwanga kuingia ndani ya chumba inaonekana kuna kitanda kingine pembeni kidogo upande wa kushoto.

Chumba cha kulala chenye vitanda viwili vilivyofunikwa na shuka za kijani na chandarua cheupe kikiwa kimeninginia juu ya kila kitanda. Kati ya kitanda, kuna meza ndogo ya pembeni. Upande wa kushoto kuna meza ya mbao na viti viwili na kwa umbali kuna mlango unaoelekea bafuni. Kuta za chumba zina rangi ya kirimu na kuna picha ndogo iliyobandikwa ukutani. Hali hii inaonyesha chumba cha kulala cha kawaida.

Vijana kadhaa wako kwenye ukumbi wa mazoezi mbee kabisa kijana mmoja amevalia fulana ya samawati na kaptura nyueusi akifanya mazoezi ya kunyanyua uzito kwa kushika chuma zenye diski za uzito. Nyuma yake kuna vijana wengine wakitazama wakisubiri zamu yao. Vifaa vingine vya mazoezi ya uzito vinaonekana nyuma. Hii inaashiria shughuli ya kimazoezi ya kujenga mwili.

Darasa la shule lipo chini ya paa, likiwa na sakafu isiyo mkunjo iliyotengenezwa kwa kutanwa. Ukuta wa juu umechorwa kwa rangi ya samawati huku sakafu ikiwa na rangi nyeusi. Dari la darasa limeundwa kwa mbao, na baadhi ya nguzo za mbao zinaonekana zikisaidia kuinua paa. Kuna madawati machache kwenye darasa, na kuna vifaa vingine vidogo kama vile endo na vyombo vikionekana pembeni.

Chumba cha kusomea chenye rafu zilizopangwa vizuri ukutni, Vitabu vya aina mbalimbali ikiwemo kitabu chenye kichwa "Obamas" vimepangwa kwenye rafu. Juu ya rafu kuna pica iliyoandaliwa na kitabu kingine chenye kichwa I Thee Sing . Ukuta una rangi ya kijani kibichi na mapazia meupe yanaonekana upande wa kulia.

Maktaba ya shue iliyojaa rafu ndefu za mbao zilizojaa vitabu vya rangi mbalimbali. Katika rafu hizo, kuna mwanafunzi mmoja mvulana ameketi chini akisoma kitabu. Juu ya rafu kuna picha za cartoon zilizobandikwa ukutani. Hali hii inaonyesha mazingira ya kujifunza na kusoma.

Chumba cha kulala cha hoteli au nyumba ya wageni kilichopangwa vizuri kikiwa na kitanda kimoja kikubwa cheupe katikati. Kuna kiti chenye mistari cheusi na meupe karibu na kitanda na meza ya kazi yenye kiti upande wa kulia. Dirisha kubwa linaonekana likiruhusu mwanga wa asili kuingia na kuna mapazia mepesi. Chumba hiki kina muundo rahisi wa kisasa kinachofaa kwa ajili ya kupumzika.

Chumba cha mazoezi chenye mashine kadhaa za kukimbia zilizopangwa vizuri. Kuta za chumba zimepakwa rangi ya kijani kibichi na kuna madirisha makubwa yaliyo juu, yakiruhusu mwanga wa asili kuingia. Sakafu ina muundo wa vigae vya rangi ya kahawia na beige na chumba kinaonekana kuwa safi na chenye hewa safi.

Chumba chenye kitanda cha ghorofa kisicho na matandiko. Kitanda hicho kina fremu ya chuma ya rangi nyepesi na magodoro nyeupe katika ghorofa zote mbili. Dirisha kubwa lenye mapazia ya rangi ya dhahabu linaonekana upande wa kushoto likiruhusu mwanga kuingia ndani ya chumba. Katika ukuta wa nyuma kuna rafu zilizo wazi ambazo zinaonekana kuwa na vitu vichache vilivyopangwa.

Chumba chenye vitanda viwili vya ghorofa vilivyo pangwa kwa mtindo wa bodi. Vitanda hivyo vina shuka nyeupe na mablanketi ya rangi ya damu au nyekundu huku taa wa nyuma wa vitamba ni rangi ya bluu nyeusi. Upande wa kulia kuna eneo la kujisomea au kufanyia kazi yenye meza na kiti. Madirisha makubwa linalo ruhusu mwanga kuingia.

Chumba chenye vitanda vitatu vilivyopangwa vizuri. Kila kitanda kina shuka la kijani na chandarua cheupe kilicho ning'inia juu yake. Ukuta wa chumba umepakwa rangi ya kibichi na una picha kadhaa zilizoning'inizwa. Sakafu inaonekana kuwa ya mbao iliyong'aa ikiongeza joto kwenye chumba. Chumba hiki kinaoekana kuwa cha starehee na kinafaa kuwa cha kulala katika hoteli au nyumba ya wageni.

Jengo la ghorofa mbili lanaloonekana kuwa shule au kituo cha kulea watoto kutokana na uwanja wa michezo ulio mbele yake. Limejenywa kwa mawe na lina madirisha mengi. Mbele yake kuna uwanja wa michezo wa watoto wenye vifaa mbalimbali, hii ni pamoja na nyumba ndogo ya kuchezea rangi ya kijani yenye slides za manjano na swings kadhaa zinazoning'inia. Sakafu ya uwanja wa michezo hii inaonekana kuwa na mchanga na mitindo ya miti inaoneka nyuma ikiongeza mandhari ya asili na urafiki kwa watu.

Maktaba kubwa ambayo imejaa watu. Rafu ndefu zilizojaa vitabu zinaonekana zikifunga kuta za maktaba zikipanda hadi juu. Watu wengi ,wengi wao wakiwa wanafunzi wamekaa kwenye meza na kiti wakisoma wakitumia kompyuta au wakijadiliana. Mwanga wa kutosha umeingia ndani ya chumba na anga ya hewa inaonekana kuwa tulivu na inayofaa kwa kujifunzia.

Chumba cha kulala chenye vitanda viwili na kuta za rangi ya zambarau. Kitanda kimoja kina fremu kubwa ya mbao iliyounganishwa na kabati huku kingine kikiwa kitanda kimoja. Madirisha yana mapazia mepesi yanayoruhusu mwanga wa asili kuingia. Sakafu imefunikwa na vigae na chumba kinaonekana kuwa na mazingira ya utulivu.

Mchezo wa mpira wa kikapu unaoendelea ndani ya uwanja. Kuna wachezaji wakike wawili walio mbele, mmoja amevalia jezi ya zambarau na ameshika mpira akionekana akijaribu kumkimbiza mpinzani wake aliyevalia jezi ya njano. Nyuma yao wachezaji wengine na kocha wanaonekana wakiangalia mchezo; baadhi wakiwa wamekaa kwenye benchi.

Sebule kubwa na safi yenye sakafu inayong'aa ya mbao. Kuna sofa kubwa la rangi ya kahawia lililopangikwa kona, likiwa na mito mingi, Kati ya sofa na dirisha kuna meza ndogo ya kulia chakula yenye viti viwili. Dirisha kubwa lenye fremu za chuma lina ruhusu mwanga wa asili kuingia. Ukuta mmoja una muundo mawe na kuna zulia ndogo nyeupe, limetandika katika sebule. Dari ina muundo wa kisasa.

Maabara au darasa la sayansi lenye vifaa vya majaribio, kuna meza ndefu yenye sehemu nyeupe ya kazi na sinki katikati. Chini ya meza kuna makabati yenye milango ya rangi nyeupe na hudhurungi. Vitu kadhaa vya mbao vilivyo na miguu mirefu vimepangwa mbele ya meza. Juu ya meza na rafu kuna vifaa mbalimbali vya maabara kama chupa, taa na vifaa vya kielektroniki. Dirisha kubwa linaonekana nyuma likiruhusu mwanga wa asili kuingia.

Mchezaji wa mpira ya kikapu, amevalia jezi nyekundu, anaruka kuelekeza kikapu huku akishikilia mpira tayari kuutumbukiza. Anaruka juu akionyesha nguvu na wepesi. Yuko ndani ya ukumbi wa kikapu wenye dari ndefu na taa na wachezaji wengine wanaonekana kwa umbali. Sakafu ya uwanja ina mistari ya michezo

Kundi la wanafunzi labda wa uuguzi au matibabu wamekusanyika karibu na meza yenye dani ya mgonjwa. Wote wamevaa makoti meupe ya maabara na barakoa wakionyesha umakini wao. Mwalimu wao mmoja anaonekana akitoa maelekezo au kuonyesha jinsi ya kufanya utaratibu fulani na mazingira yanaonekana kuwa ya darasa la mazoezi au maabara ya matibabu.

Chumba cha bweni chenye vitanda viwili vya ghorofa vikiwa na watu wameketi. Wanaume wamevalia nguo za michezo zenye mistari na wamekaa wakizugumza. Kuna viatu vilivyopangwa chini ya kitanda cha kulia na kabati dogo la nguo linaloonekana upande wa kulia. Chumba kina ukuta wa rangi ya kijani kibichi na dirisha kubwa lililofunikwa na pazia jeupe likitoa mwanga wa kutosha.

Foleni ndefu ya rafu za vitabu zilizopangwa vizuri ndani ya maktaba. Vitabu vimepangwa kwa utaratibu kwenye rafu hizo, na njia ya katikati inaongoza kuelekea sehemu ya mbali ya maktaba. Dari ina taa za umeme zinazotoa mwanga wa kutosha. Hii inaashiria utulivu na ujifunzaji.

Kundi la watu kumi na sita wakiwa wamesimama mbele ya basi kubwa la buluu .Watu hawa wamevaa nguo za kawaida. Baadhi yao wamevalia fulana nyekundu na wengine wamevalia fulana nyeupe na zenye rangi tofauti. Katikati ya kundi, mwanamume mmoja ameketi kwenye kiti cha magurudumu huku wengine wamesimama kumzunguka. Watu wawili au watatu wanashikilia kombe au vikombe vidogo wakionyesha ishara ya ushindi au mafanikio.

Maabara ya mafunzo ya matibabu au darasa la mazoezi. Kuna meza ndefu zilizofunikwa kwa vitambaa vyeupe na zambarau, zikiwa na vifaa mbali mbali zinavyotumika kwa mafunzo, kama vile, bandia za mwili wa banadamu. Ukutani kuna mabango meupe na skirini za televisheni. Chumba kinaonekana kimetayarishwa kwa ajili ya kufundisha ujuzi wa kimatibabu.

Chumba cha malazi chenye sehemu mbili zinazofanana labda bweni la wanafunzi au makazi rahisi. Kila upande una kitanda kimoja chenye shuka zenye nyota za samawati na ukuta wa rangi ya chungwa unaovutia. Kuna madirisha marefu mawili yanayoruhusu mwanga wa asili na kuonyesha miti nje na meza za kusomea zimejengwa karibu na madirisha hayo. Chumba hiki kimeundwa kwa ufanisi na kinatoa mahitaji ya msingi kwa watu wawili.

Ukumbi mrefu wa nje wa jengo. Upande wa kushoto kuna ukuta mrefu weupe, wenye milango au madirisha. Kulia kuna handheli ya blue , inayoelekea chini kwenye sehemu ya nje. Na chini ya hapo kuna jengo dogo la ghorofa mbili yenye madirisha ya blue na balconies ndogo. Miti au mimea mirefu inaonekana nyuma.

Darasa tupu lililopangwa viuri likiwa na safu nyingi za madawati na viti. Kila dawati ni dogo na jeupe likiwa na kiti cheusi kilichounganishwa. Sakafu ni ya rangi nyekundu iliyokolea na ukuta una rangi ya kahawia usio kolea. Hali hii inaonyesha mazingira ya kujifunzia yaliyopangwa tayari kwa wanafunzi.

Chumba kikubwa chenye vitanda vingi vya ghorofa vikionyesha mazingira ya bweni. Vitanda vimepangwa kwa safu na baadhi vimefunikwa na shuka za rangi tofauti kama vile buluu, nyekundu na kijani. Kuna madirisha nyuma yakiruhusu mwanga kuingia na miti ya buluu imeninginia juu.

Kundi la watu waliokusanyika katika eneo linaloonekana kama maktaba au chumba cha kusoma. Kuna rafu za vitabu zikiwa zimejipanga kando ya ukuta zikiwa zimejaa vitabu; zikionyesha mazingira ya kielimu. Mbele watu kadhaa wameketi kuzunguka meza labda wakishiriki katika majadiliano. Nyuma zaidi watu wengine wameketi kando ya ukuta wakisikiliza. Chumba kina madirisha makubwa yanayoruhusu mwanga wa asili.

Darasa la wanafunzi, wengi wao wakiwa wamevalia sare za samawati wakiwawamekaa kwenye madawati wakifanya mtihani au kazi ya darasani. Mwalimu mmoja mwanumea amevaa suti, amesimama mbele ya darasa akionekana kuwasimamia wanafunzi. Kuna wanafunzi wengine kwa mbali wakionyesha darasa lenye watu wengi. hali hii inaonyesha shuguli za kawaida za darasani.

Darasa lenye wanafunzi wengi wakiwa wamekaa kwenye kompyuta. Wanafunzi hao wamevalia sare za shule na chumba kinaonekana kuwa na mwanga wa kutosha. Kila mwanafunzi ameketi mbele ya kompyuta yake akionekana kujifunza. Kompyuta hizo zimepangwa kwa safu ndefu zikiwa na skrini za zamani za CRT .

Chumba kidogo cha kulala chenye kitanda kimoja na shuka zenye milia. Rafu ukutani na televisheni ya zamani na vifaa vingine vya kielektroniki vilivyounganishwa na waya ya umeme. Kuna picha ya msichana ukutani na picha zingine. Nafasi ya umeme sakafuni karibu na kitanda. Chumba kinaonekana kuwa rahisi na kimepangwa kwa matumizi binafsi.

Wachezaji wa kike wanacheza mpira wa miguu kwenye uwanja wa udongo na nyasi. Mchezaji aliyevaa jezi ya njano anaonekana akipiga mpira, huku wachezaji wengine wawili waliovaa jezi za blue na nyeupe wakijaribu kuzuia. Nyuma yao kuna wachezaji wengine na watazamaji wakionyesha kuwa ni mchezo wa mpira wa miguu unaoendelea.

Chumba cha kisasa na chenye mpangilio mzuri kinacho onekana kuwa studio ndogo. Chumba kime gawanywa katika eneo la kulala na kitanda kimoja, eneo la masomo lenye meza na kompyuta ndogo na jikoni ndogo yenye sinki na hobi ya kupakia . Sakafu ni ya mbao nyepesi na ukuta ni nyeupe zikitoa muonekano safi na uakisaji.

Chumba cha kulala chenye muonekano rahisi. Katikati kuna kitanda kimoja kikiwa na shuka ya rangi ya kijani kibichi, na juu yake kuna taulo ya blue iliyokunjwa. Juu ya kitanda kuna neti nyeupe ya kuzuia mbu inayoning'inia kutoka dari. Pembeni mwa chumba kuna kabati la mbao lenye milango miwili, huku mmoja ya milango ikiwa na kioo kinachoakisi sehemu ya chumba. Ukutani juu ya kabati kuna msalaba mdogo uliotundikwa.

Wanafunzi wawili, mvulana na msichana wakiangalia bango la mradi wa sayansi. Wamevalia sare za shule, msichana akiwa na sketi yenye miraba na sweta ya kijani kibichi. Bango hilo lina habari nyingi za maandishi na linaonekana kuwa sehemu ya maonyesho ya wazi, kwani kuna hema juu yao na nyasi chini. Wanafunzi wengine wanaonekana wakitembea nyuma yao.

Msichana mdogo anayejifunza sayansi nyumbani, akiwa amevaa kanzu nyeupe na maabara na miwani ya usalama. Amesimama mbele ya meza yenye vifaa vya maabara kama vile, chupa za kemikali zenye vimiminika vya rangi tofauti, mfano, kijani, njano, blue , nyekundu. Darubini ina bodi nyeupe yenye michoro ya kisayansi nyuma yake. Anaonekana kufanya jaribio ya sayansi.

Mtoto mchanga mvulana akiwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu na tabasamu kubwa usoni mwake, akicheza na mchezo wa elimu wenye shanga zenye rangi tofauti. Mikono yake imeshika vipande vya mchezo huo. Mwanamke anaonekana kwa umbali akiongea naye, akionyesha ushirikiano au msaada. Hali hii inaweza kuakilisha huduma za tiba au elimu maalum kwa watoto wenye mahitaji maalum.

Mwanamke mwenye nywele ndefu za dhahabu akisoma kitabu kidogo kwa mvulana aliyeketi kwenye kiti cha magurudmu. Wote wawili wanaonekana wakitabasamu na kuna vitu vya kuchezea vilivyowekwa kwenye rafu kwa mbali. Hali hii inaweza kuwakilisha matibabu, elimu au mwingiliano wa kifamilia unaohusisha mtu mwenye ulemavu.

Mwanaume kijana anatumia lugha ya ishara wakati anazungumza na mwanamke. Mwanaume amevaa shati la rangi ya chungwa huku mwanamke amevaa shati la kijani na michoro nyeupe. Wote wamekaa kwenye meza na kuna kompyuta ndogo iliyowazi upande wa kushoto. Hali hii inaashiria mawasiliano kupitia lugha ya ishara labda katika mazingira ya kujifunzia au ya kazi.

Msichana mdogo mwenye nywele za kahawia zilizofungwa kwa bendi za nywele za njano ameketi kwenye meza na kuchora kwenye karatasi nyeupe kwa kutumia penseli ya rangi ya chungwa. Kuna vifaa vingine vya kuchorea kama kalamu za rangi, na kipande cha udongo wa kuchezea kwenye meza. Nuru angavu inaingia kutoka dirishani nyuma yake. Hali hii inaonyesha mtoto akijishughulisha na shughuli za sanaa au kujifunza.

Wanawake wawili huku mmoja akiwa amesimama mbele ya mwanamke mwengine, wote wanatabasamu nyuma ya kamera. Msichana amevaa miwani ya waridi na skafu nyekundu na anaonekana akishika kalamu. Wanawake hawa wako kwenye chumba chenye madirisha makubwa na meza iliyojaa vifaa vya kuchora kama penseli na brashi. Hali hii inaashiria mazingira ya kujifunza au shughuli za sanaa ikiwezekana inahusisha elimu jumuishi au usaidiza wa watu wenye mahitaji maalum.

Wanawake wawili wamesimama mbele ya ubao mweusi, ambapo mwanamke mmoja, mwenye nywele zilizokunjamana na miwani, anaonekana akimweleza mwanamke mwingine kuhusu nyaraka anazoshikilia. Wote wawili waonekana wakijishughulisha na mazungumzo, huku wengine wawili wakiwa wamesimama kwa umbali nyuma yao. Hali hii inaonyesha mazingira ya kazi, au kujifunza, ambapo mtu mmoja, anatoa ushauri, na maelekezo kwa mwingine.

Mtoto mvulana aliyevalia sweta nyekundu na kuweka mikono yake kwenye kitabu wazi kilichowekwa juu ya meza. Mikono yake inaonekana ikigusa kurasa za kitabu kwa umakini ikionyesha kwamba anajifunza kwa kutumia hisia ya mguso labda akisoma braille au akitumia vifaa vya kujifunzia vya kugusa. Mandhari ya nyuma yanaonyesha darasa au chumba za kujifunzia chenye ubao mweusi na madirisha. Hali hii inaashiria elimu jumuishi au mbinu maalum ya kujifunza.

Watu watatu wapo jikoni wakipika au kukaa pamoja. Mwanaume aliye katikati, amevalia aproni ya kijani kibichi, anachanganya kitu kwenye bakuli kubwa la manjano. Mwanamke mwenye nywele za kumeremeta na fulana nyekundu amesimama nyuma yake akimtazama kwa makini akionekana kumsaidia. Upande wa kushoto mwanamke mwingine mwenye miwani na aproni ya kahawia anaonekana akishiriki pia. Meza imefunikwa na bakuli ndogo ndogo ikionyesha mazingira ya shughuli ya upishi.

Watu watatu wamekaa kwenye meza wakishiriki katika shughuli fulani ya ufundi au Sanaa. Mwanaume mwenye upara aliyevalia shati la kijani anaonekana akijishughulisha na kitu mkononi mwake, huku akiwa ameinama kwa umakini. Upande wa kulia, mwanamke mwenye nywele fupi za rangi ya njano na miwani anaonekana akiongea na kumweleza mwanaume huyo. Nyuma yao, mwenye nywele za nyekundu zilizofungwa na miwani pia anaonekana akifanya shughuli yake.

Darasa la wanafunzi wengi wao wakiwa wamevalia sare za samawati, wameketi chini kwenye sakafu na kujifunza. Mbele yao, mwanamke mmoja labda mwalimu amevaa miwani mweusi na anatumia kifaa cha breile. Wanafunzi wengine wanaonekana wakisoma vitabu na kuandika. Hali hii inaonyesha darasa la elimu jumuishi.

Kundi la watoto wadogo wanaonekana kuwa wanafunzi wa shule ya chekechea au msingi, wakiwa wamevalia sare za blue . Wamesimama pamoja na wengi wao wanatabasamu na kufanya ishara za furaha kwa mikono yao. Kuna takriban watoto kumi na tano ama kumi na mbili, wote wakiwa na nyuso zenye furaha na msisimuko. Nyuma yao kuna eneo la kuchezea, ambayo ni mazingira yanayoonekana kuwa rafiki na ya kuwafurahisha watoto.

Mwanamke anayeonekana kuwa ni kipofu amekaa kwenye kiti cha kijani na kushika kitabu cha braille. Amevaa shati ya rangi ya samawati na anaonekana akipitia kurasa za kitabu na mkono wake. Nyuma yake kuna rafu za vitabu zilizojazwa vitabu, zikionyesha kuwa yuko katika maktaba au mahali penye vitabu mingi. Uso wake unaonyesha umakini na utulivu.

Mwanamume mmoja na watoto wenye ulemavu wa viungio vya miguu wamevalia miguu bandia. Mwanamme mrefu amesimama mbele akiwa amekunja mkono na watoto wanne wamesimama kando yake wakiwa wamevalia sura za kujimiani. Wote wanaonekana wakiwa wamefurahi.

Mazingira ya elimu au tiba, labda ikilenga watoto wenye mahitaji maalum. Mtu mzima anaonekana kuwa mwalimu anaelekeza kwa kidole chake cha mbele ya wavulana wawili. Wavulana wote wawili wamevaa hedifoni kuashiria wanahusika katika zoezi la kusikiliza au tiba ya usemi. Mazingira yanaonekana kuwa darasa au chumba cha tiba na mwingiliano unaonyesha kipindi cha kujifunza kikifanyika.

Mwanamke, huenda mwanafunzi, amekaa kwenye kiti cha magurudumu na kufanya kazi kwenye kompyuta mpakato. Amevaa barakoa nyeusi ikionyesha umuhimu wa usalama wa afya. Wanafunzi wengine wanaonekana nyuma, wakiwa wamekaa kwenye meza. Pia wao wamevalia barakoa, hali hii inaonyesha darasa au maabara ya kompyuta inayotoa nafasi kwa watu wenye ulemavu.

Watoto wa shule ya msingi wamekaa kwenye madawati yao. Wamejipanga katika safu, na wengi wao wana vitabu mbele yao. Hali ya watoto wanaonekana wakizingatia, huku wengine wakiwa na sura za kuchoka au kutazama kwingine. Chumba kinaonekana kuwa na mwanga wa kutosha kutoka madirishani.

Mwanamke na mtoto wanazungumza, mwanamke ana nywele nyekundu zilizokusanywa juu na amevaa miwani. Amevaa sweta nyeupe iliyo na mistari na suruali ya kijivu. Mtoto ana nywele za rangi ya kahawia na amevaa tishati ya samawati na kaptula ya jinsi. Wote wawili wamekaa kwenye viti na mtoto anaonekana akionyesha kitu kwa mikono yake. Inaonekana kama mazungumzo ya kirafiki au kipindi cha matibabu ya hotuba.

Miguu ya mtoto akiwa amesimama bila viatu juu ya blanketi nyepesi iliyowekwa kwenye nyasi ya kijani kibichi. Mtoto amevaa suruali nyekundu ndefu. Kwenye blanketi, kuna vitu vya rangi mbalimbali kama vile sponji za samawati, kijani na pinki na kitambaa cha samawati. Hali hii inaonyesha mazingira ya kuchezea au kujifunzia kwa mtoto nje.

Kikundi cha watu wazima wakiwa wamekusanyika mezani wakishiriki katika shughuli za sanaa au ufundi. Kuna vitu kama rangi, brush na vifaa vingine vya ubunifu mezani. Watu hao wanaonekana kushiriki kikamilifu na kufurahia kile wanachofanya. Huku mmoja wao akishika kitu kidogo mkononi. Hii inaashiria kipindi cha burundani au tiba ya kikazi.

Mwanaume amekaa kwenye dawati mbele ya kompyuta akiwa amevaa vipokea sauti masikioni. Anaonekana akiwa na kitabu cha braille akitumia mikono yake kupitia maandishi. Yupo ndani ya ofisi au maktaba na dirisha lenye vipofu linaonekana nyuma yake. Inaashiria shughuli ya kusoma au kufanya kazi kwa kutumia vifaa vya braille pia na kompyuta.

Kuna wanawake wawili mmoja akiwa kijana na mwingine mtu mzima wanasalamiana kwa kutumia lugha ya ishara. Mwanamke mzima mwenye tabasamu usoni anafanya ishara kwa mikono yake na kijana ana mwangalia kwa makini akijibu au akijifunza, hii inaonyesha mwingiliano wenye furaha na mawasiliano yasiyo na maneno kati yao, wote wako ndani ya nyumba yenye samani chache zinazo onekana nyuma.

Mwalimu anamfundisha mwanafunzi. Mwalimu ana nywele nyeusi zilizokunjamana na amevalia shati jeupe. Mwanafunzi amekaa kwenye kiti cha magurudumu na ana kitabu wazi mbele yake. Mwalimu anaonekana akionyesha kitu kwenye kitabu na kalamu. Mazingira yanaonekana kuwa darasa la shule.